Kuna magari ya rangi tofauti kama nyeusi, nyeupe na buluu ambayo yako katika parking baadhi ya magari ni Audi, Mercedes, Toyota, Isuzu na Ferrari.

Bima ya afya ambayo iko na maelekezo ya vile itakavyofuatwa Yuko na nambari,0113619635 pia ina mahali ambapo ofisi zao ziko no 4th floor Krishna centre Westlands.

Kuna bidhaa mbalimbali zinazoenyesha utamaduni wa Kenya. Baadhi yao ni minyama kama, twiga, pundamilia, chui, simba, na pia mfano wa nchi ya Kenya.